Hema mingi ambazo zimewezwa kuekwa na inaonyesha kuwa kuna afla ambayo inaendelea. Mbeleni petu kuna gari mbili za rangi ya nyeupe ikiwa imechanganywa na nyeusi watu kadhaa wakiwa wa kiume wanaonekana wakitembea hapo.

Sehemu ya kuweka magari ambapo kuna yale ambayo ni manne. Miti ambayo imezingira sehemu hii ya kijani kibichi. Mawili yanaonekana kuwa rangi nyeupe, moja likiwa la samawati na lingine la rangi nyeusi.

Muuzaji moja ambaye anaonekana kuyakagua matunda yake yakiwa ni maembe, parachichi na hata ndizi ambazo ni za kuivisha na ile za kupika. Wanunuzi wengine wanaonekana kwa umbali wakichagua bidhaa hizo.

Shughuli kubwa ambayo inaendelea kwenye jumba hili kukiwa kwanza na gari ambalo linaonekana Kwa haraka ambalo ni la nyekundu. Pia tunaona magari mengine yakiwa ni nyeupe, manjano na watu wengi wameweza kuhudhuria hafla hiyo.

Jamaa mmoja ambaye yupo kwenye gari na analiendesha akitumia mkono wake wa kulia na kuvalia saa ambayo ni ya rangi nyeusi. Mkono ule wa kushoto ameshika simu yake ambayo anaitazama na kupenya meno.

Sokoni ambapo kuna wanabiashara kadhaa wanaoendeleza uuzaji wa kabichi. Wamezieka chini na kuna zingine ambazo ziko kwenye gunia. Mwanamme mmoja anaonekana akiwa amevalia sweater yake ya rangi ya samawati.

Biashara ya uuzaji wa samaki ambazo zimeweza kuchomwa na kuwekwa pamoja. Mamaa mmoja anaonekana akiwa amevalia aproni na kando yake kuna kreti ya rangi ya manjano.

Noti mbili za Kenya ambazo zilikuwa zinatumika hapo awali za shilingi elfu moja zimeweza kushikwa na mama ambaye amevalia pete kwenye kidole chake cha pili. Kuna simu ndogo ambayo inaonyesha shughuli ambayo alikuwa anataka kuekewa pesa hizo kwenye M-pesa.

Sehemu ambayo hutumika kuuza magari tofautitofauti ambayo yanatoka katika nchi tofauti. Gari ziko hapo zinavyotofautiana kwa njia nyingi sana, na jengo hilo limeweza kuzingirwa na mabati.

Mkono ambao umeshika shilingi ya noti ya elfu moja na imeweza kuandikwa ishara ya Kenya na kuna maandishi kadhaa ambayo yako kwenye karatasi hio ya kifedha.

Duka ambalo limewezwa kupakwa rangi ya kijani kibichi na kuwekwa ishara ya M-PESA. Kando yake kuna gunia ambazo zinaweza kuuzwa na hapo chini kuna besheni mbili za rangi ya kijani kibichi kwenye gunia nyeupe.

Magari ya kadha wa kadha yakiwa ni ya rangi ya nyeupe, nyeusi, yakiwa kwenye sehemu tofauti tofauti. Kwenye hewa kuna mawingi ya rangi ya samawati na nyeupe.

Barabara ambayo imeweza kunyooka na kando yake kuna magari tofauti tofauti. Kuna nyumba ambayo ipo hapo kando kwa nyaya za umeme zikining'inia na posti za stima.

Sehemu ya soko ambapo shughuli za biashara zinaendelea na mama mmoja ameweza kuvalia shati yake ya rangi nyeupe ikiwa na mistari ya rangi nyeusi. Kuna ndizi ambazo zimeweza kuwekwa hapo juu, nanasi na hata tikitiki maji.

Ndizi kadhaa ambazo zimewekwa kwenye gunia ya rangi nyeupe zikiwa zimegawanyishwa tofauti tofauti kukiwa na zile ambazo zimeiva na zile zingine ambazo hazijatimia kuwa sawia. Kando yake kuna kreti kadhaa za mayai.

Sehemu ya nyumba ambayo imeweza kujengwa kwa vioo vya rangi nyeupe. Juu yake kuna mwangaza ambao unatokea na chini kuna gari la rangi ya manjano ambalo linaonekana likiwa limepakwa rangi nyeusi kando yake.

Mwanaume mmoja ambaye ameweza kuvalia miwani na pia kofia kwenye kichwa chake amesimama kando ya gari ambao ni rangi nyeusi. Na kuna miti ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi pale kando. Nyasi pia ziko hapo chini.

Mtu mmoja anampea mwingine kifunguo na huyo mwingine pale ameweza kuwekelea kitabu na kalamu kukiwa na gari dogo pale la rangi ya manjano. Meza ambayo wamekalia ni ya nyeusi.

Sehemu ya biashara ya kuuza nguo ambapo watu kadhaa wanaonekana wakiwa kwenye pilkapilka za kupekua na kuchagua bidhaa zao. Mwanamme mmoja anaonekana akiwa amevaa koti lake na kujishika mikono nyuma na mwanadada mmoja akiwa na kikoi kwenye shingo lake.

Jamaa mmoja ambaye amevalia shati ya rangi nyeupe na imewezwa kuwekwa maandishi ya CBA anayapima maziwa kwenye kikombe akitumia jagi ya rangi hio na maandishi yapo yameandikwa fresh milk nunua maziwa.

Gari kubwa ambalo limetumika kubeba magari mengine madogo madogo kutoka upande wa kwanza mpake kule upande wa mwisho. Kuna gari tano upande wa juu ambazo ni rangi nyeupe na kuna pia gari ya nyeusi ambayo iko mbeleni mwa gari hio.

Mnunuzi ambaye ni mwanamme na amevalia suruali ya rangi ya samawati amesimama kwenye duka ya maziwa ya KIENI ambapo anataka kununua bidhaa zake. Duka hii imepakwa rangi ya nyeupe na kuna ndoo mbili za rangi ya samawati na moja ya rangi ya majani ambayo zimewekwa kando kwenye duka la EQUITY AGENT .

Mkono ambao umeelekezwa kwenye meza ambayo ina pesa shilingi mia mbili noti na ingine ikiwa ni ya hamsini. Kwenye pesa hizo wamechorwa waliokuwa rais wa Kenya na pia kando yake kuna shilingi zingine ishirini ambazo ziko.

Salio la M-pesa la mtumizi mmoja ambalo ni shilingi 68,800 na linaonyesha ya kwamba ameweza kupata pesa kutoka kwa Beth Obura shilingi 1,500. Anaweza pia kununua kutumia data .

Mbinu ya kurahisisha malipo kutoka kwa mtu mmoja kuenda kwa mtu mwingine ambayo ni ya Pesapal na inaonyesha ambavyo unaweza kutengeneza akaunti yako na ama unavyoweza kufanya biashara ukiwa na akaunti hii.

Mikono ambayo imeshika hela moja ikiwa ni noti ya shilingi elfu moja na kuweza kuwekwa ishara ya Kenya. Ingine pale ni shilingi hamsini na imewezwa kuwekwa chini ya meza.

Duka moja amabalo limeezwa kupakwa rangi ya kijani kibichi kwenye milango yake, na kuandikwa Mpesa. Kando yake kuna vibuyu ambavyo vina maji na kuna pikiki ambayo imeweza kusimamishwa hapo nje.